Daktari huyu ameshika sindano na dawa. Daktari huyu anatoa dawa kutoka kwenye chupa akiweka kwenye srinji, ili aweze kudungia watu na kuna watu ambao wako kwenye foleni wanangoja kupatiwa chanjo.

Kwenye meza hili kuna madawa mingi sana yamepangwa na ziko kwenye chupa tofauti tofauti na chupa vikubwa na kuna chupa vidogo vidogo, na dawa hizi zote ni za zile afya za vitamini na katika dawa hizi, nje ya dawa hizi kuna maandiko yameandikwa na jinsi ya kutumia madawa haya.

Chupa hili liko na dawa ndani na chupa hili imefunikwa ama imefungwa vizuri na kando ya chupa hili kuna sindano na sirinji na pia kuna madawa tembe ambazo zinawekwa kwenye karatasi lile la kuweka matembe na dawa hizi zinatumiwa kupatia chanjo watu.

Hili ni hospitali na kuna mgonjwa ambaye amelala juu ya kitanda. Kando yake kuna ule daktari ambaye anamhudumia, na daktari huyu amemfungia ile aproni ya kuweka kwenye shingo na kuna vile glasi amemvalisha kwenye macho na daktari huyu anaendelea kumpima.

Katika eneo hili, kuna mzungu mmoja ambao anatembelea kijiji hiki, na kijiji hiki iko na maduka mengi sana, na pia kuna gari moja ambalo linasimama pale nyuma, na watu ambao wapo huko, wanatizama mzungu huyu, akiwa anapiga picha na mwanadada huyu.

Hapa ni hospitali na kuna mama ambaye ametoka kujifungua na mama huyu ameketi juu ya kitanda amebeba mtoto wake amamfunika gubi gubi na kando yake kuna mama mwingine mwenzake amekuja kumtembelea na amemletea mazawadi tele tele.

Kuna dawa ambavyo vimewekwa juu ya meza na dawa hizi zimeandikwa inaweza kutibu magonjwa matatu hapa na pia wameweka gramu ngapi ni kipimo ya hizi dawa. Na kando yake kuna sindano ambayo inatumiwa ili kutoa hii dawa kwenye chupa na kuweza kudungia ule mgonjwa.

Katika hospitali hii kuna daktari mmoja ambaye anaangalia mtoto na mtoto huyu ni mchanga sana ametoka kuzaliwa na mtoto huyu anavalishwa ile manguo yake ndogo na daktari huyu anamwangalia kwa makini sana.

Daktari huyu ako kwenye zahanati, na daktari huyu anapatia mtoto mdogo chanjo, na mtoto huyu amebebwa na mamake, na, chanjo hili inasaidia ili kukinga, yale maradhi yanaweza kuadhiri watoto.

Watoto hao wako kwenye mto na wanachota maji, kuna paipu za maji hapa ambavyo vinaleta maji kutoka upande mwingine hadi mahali watoto hao wako. Watoto hao wako kwenye laini kila mmoja akona kibuyu yake na wanang'oja wachote maji.

Katika eneo hili kuna lile jengo ambalo limeporomoka na hiyo maporomoka inaweza kuathiri eneo hili, vitu vingi vimevunjika sana, na vyumba hivi vimeharibika sana na kuna mtu mmoja anyetazama kile kinachoendelea humo.

Hapa kuna maji kwenye glass na kuna box ambayo imewekwa juu ya meza. Kuna vitu ambavyo vimewekwa juu ya meza vinakaa kama tembe, na katika box hili kuna maagizo ya namna ya kutumia vitu hivyo viko ndani.

Mama huyu ako hospitalini na ako na furaha kweli kweli kwa sababu amebeba huyu mtoto wake mchanga na mama huyu ametoka kujifungua katika hospitali hii na anafurahia ule upendo ambao ako nao.

Mzee huyu amesimama kwenye lango la msalani na amebeba lile kiboko yake ya kutembea na katika lango hili kuna huu msalani umejengwa vizuri sana na iko na milango za mabati na pia kando yake kuna miti ambavyo viko humo kando na pia kuna hapo nje kuna maji ya kuosha mikono.

Hili ni saduku ya kuweka dawa ya kuhifadhia dawa ili isiharibike. Hapa ndani kuna dawa aina tofautitofauti. Kuna zile ziko kwenye chupa na pia kuna zile ambavyo ziko kwenye vibuyu vidogovidogo.

Katika eneo hili kuna ukame mkubwa sana, kwa sababu naona kuna kiangazi, huku ni mchanga tu hakuna nyasi ambayo imemea na kulingana na hali hii watu hao wanatafuta maji, kuna vibuyu mingi sana mabavyo vimepengwa hapa na kuna watu wamepanga laini ilikuweza kupata maji hayo.

Kuna daktari ule wa meno na kuna mgonjwa ambao amelazwa kwenye kitanda na daktari huyu ameshika ile bidhaa ambavyo wanatumia kung'olea meno na mgonjwa huyu amefungua mdomo wake ili kuangaliliwa meno ama kusafishiwa meno.

Katika mahali hapa kuna mkeka ambayo umetandikwa chini na kuna vitu kama mawe na kuna mtu ambaye ameketi hapo, kuna zile nyungu na kitu kama kikapu na kwenye mkono wake ameshika ule mkia wa Ng'ombe. Mtu huyu anafanya uganguzi wake.

Kuna mama na msichana mmoja ambaye ameketi kwenye kiti, na mama huyu amevaa barakoa na pia amevaa zile glovu ya kuvalia mkononi. Mama huyu ambaye ameketi kwenye kiti ni mjamzito. Na kulingana na hali yake anataka kujifungua.

Kuna daktari ambaye anapatia mtoto msichana chanjo hapa na daktari huyu ameiwekelea lile kitu ya kupanguzia mkono kwenye bega lake alafu ameshika sindano kwenye mkono wake. Anapatia mtoto huyu chanjo ili kuzuia magonjwa.

Kwenye meza hili, kuna dawa ambavyo vinawekwa juu ya meza na kando yake kuna lile karatasi ya kuweka ndani, dawa ndani, na kwenye hili karatasi kuna maandishi ambayo yemeandikwa, jinsi ya kutumia dawa hii, na ile gramu ya dawa ambavyo viko ndani.

Katika chumba hiki, kuna daktari na ule muuguzi ambaye amelala kwenye kiti, na chumba hiki ni lile chumba ya kutoa meno, kuna mtu mmoja ambaye amefungua mdomo wake na daktari anamwangalia ndani ya mdomo wake, natumai daktari anasafisha ule jino wake.

Katika eneo hili kuna lile nyumba ambalo limeporomoka na kuna wale wajenzi ambao wanajenga nyumba na wanatoanisha zile mporomoko ambao umeporomokea chini kuenda kando ili waweze kuandaa ule ujenzi mpya tena.

Katika eneo hili kuna shamba mkubwa sana na msitu mkubwa ambao kumejaa na miti na kulingana na hali hii kuna mtu mmoja anayejaribu kufukuza vijidudu vile vinakula mimea na mtu huyu anajaribu sana na vijidudu hivi vimejaa kila mahali.

Hapa kuna daktari na pia kuna mgonjwa ambaye ameketi kwenye kiti na mgonjwa huyu anaelezea daktari jinsi anavyosikia a daktari amesimama kando yake kusikiliza kile mgonjwa anasema ili aweze kumtibu.

Daktari huyu ako kwenye hospitali, na ako katika lile wodi la kuweka, watoto wale wadogo, wale watoto ambao wamezaliwa kabla ya kufika miezi, ambayo inafaa, alafu, daktari huyu anapima huyu mtoto, kumwangalia jinsi anavyo endelea.

Hapa kuna mtu ambaye ni mgonjwa ambaye amelazwa juu ya kitanda na kando yake kuna daktari ambaye anamwangalia. Mtu huyu anaonekana amevunjika mguu wake ama ameumia mguu wake. Na daktari huyu anamshughulikia kwa kumfanyia mazoezi mguu huu.

Daktari huyu ni daktari wa meno na ako kwenye hospitali ile ambalo wanatolea meno. Kuna mama ambaye ameketi kwenye kiti na mama huyu anatolewa meno na huyu daktari, daktari huyu ameshika ile bidhaa ambazo wanatumia kutolea meno.

Katika hospitali hii kuna daktari mmoja ambaye ameweka mtoto mchanga kwenye kitanda lake na mtoto huyu anaangaliliwa na daktari, anafunikwa. Mtoto huyu ametoka kuzaliwa hapa hospitalini.

Katika eneo hili kuna ule ukame ambao uko huku na kuna nyumba moja ambayo imejengwa na magunia na kuna mpira ambavyo viko inje na kuna pia miti zimekauka huku ni mahali ambapo hakuna mvua.

Kwenye chumba hili kuna mama mmoja daktari ambaye ametembelea nyumba hii na mama huyu amebeba mtoto na kulingana na hali hii mama huyu anaelezea ule mama wa mtoto jinsi ya kulinda mtoto ama namna ya kulisha mtoto.

Kuna chupa ya dawa hapa na kando yake kuna lile vitu unavaa kwenye vidole inaitwa glovu. Alafu pia kuna syringe na sindano ambao iko kando. Syringe na sindano hii inadungiliwa kwenye kifuniko ya dawa ili kuvuruta dawa zilizo ndani ili waweze kudungia mtu mgonjwa.

kuna mwandada mmoja ambaye amefungiwa mshipi kwenye mkono wake, na tena kuna mapaipu za dawa ambayo zimefungwa tena kwa mkono wake. Kuna daktari kando yake ambaye anamfanyia mazoezi kwa mkono yake, mwanadada huyu nikama ameumia na anatibiwa na daktari.

Kuna madawa ambavyo viko kwenye chupa hapa na dawa hizi zinaonekana vizuri na dawa hizi kuna sirinji hapo kando na shindano na katika dawa hizi kuna karatasi ambayo inawekwa inaelezea jinsi ya kutumia dawa hizi na magonjwa ambavyo vinatibu .

Huyu ni mtoto mdogo na mtoto huyu ameketi kwenye kiti, mtoto huyu mkono wake na magoti yake una vidonda vidonda ambavyo vimemshika kwenye mwili wake, vodonda hivi natumahini vile vinaitwa chicken pox mtoto huyu amegonjeka sana na anangoja kusaidiwa kutubiwa.

Katika eneo hili kuna maporomoko ambao kumeporomoka, kuna ujenzi ambao umeporoka ama vyumba ambavyo vinaporomoka na watu wamekimbia huko kuenda kuangalia kama wanaeza saidia watu ambao walikuwa humo ndani.

Daktari huyu anapatia mtoto mdogo chanjo na kuna madaktari ambao wamesimama kando yake, pia kuna mama ambaye amebeba mtoto mchanga, na chanjo hii inasaidia watoto sana ili wasiweze kushikwa na maradhi.

Hapa ni hospitali na kuna mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda na mgonjwa huyu akona daktari na katika chumba hiki kuna zile mashine unaingizwa ndani ili waweze kuangalia mwili wako kama uko sawa.

Hili ni shindano na daktari huyu ameshika dawa na shindano, na shindano hizi ni zile za kupatia chanjo watu. Dawa hizi zinatumiwa kutibu magonjwa mbali mbali na dawa hizi zinafurutwa na sryeng iliwaweze kudungia mgonjwa.

Hizi ni zile vijidudu vinakaa nzi na wadudu hivi ni vile ambavyo vinakula mimea, katika eneo hili dudu hizi zimeenea kwenye miti na zinakula zile majani ya miti na zingine zimejaa hewani, dudu hizi zinaharibu mimea sana.

Hili ni soko ambapo kuna bidhaa vimewekwa hapo. Na kuna mtu mmoja muuzaji ambaye anauza bidhaa hivi. Bidhaa hivi vimewekwa kwenye machupa,,kuanzia ndogo hadi kubwa. Pia kuna mashanga ambavyo vinauzwa hapo, na kuna ubao ambao umewekwa kando yake, ubao huu umeandikwa bidhaa vilivyo hapo na bei yao.

Hapa kuna hema ambapo imetengenezwa na kwenye hema hili kuna madaktari ambao wako humu ndani na kuna mwanadada mmoja ambaye ameketi na mwanadada huyu anapatiwa chanjo. Chanjo hiyo labda ni ya korona anapatiwa chanjo ili kuzuia maradhi mengine isiingie kwenye mwili wake.

Daktari huyu anaangalia ule mdomo wa mwanadada huyu. Mwanadada huyu amefungua mdomo wake, na daktari anamwangalilia mdomo wake. Na daktari huyu ni ule daktari wa meno ambaye ameshika vile vifaa vya kutumia saa ile wanang'oa meno ama kusafisha meno.

Kuna watu hapa ambao wamejivaa vizuri na watu hao wamevaa vazi nyeupe na wamejifunika gubigubi hadi macho havionekani. Na kuna mtu mmoja ambaye amebeba lile chupa kwa mgongo wake na chupa hili anainyunyizia mahali hapa madawa ambavyo viko ndani, wanafanya usafi uli kukinga maradhi.

Chupa hili imefunikwa, na chupa hili iko na bidhaa ambavyo iko ndani, na katika chupa hili kuna karatasi ambayo wameiweka kwenye chupa hili, ambavyo inazungumza kuhusu bidhaa vilivyo ndani, na jinsi ya kutumia bidhaa hizi, na ni gramu ngapi ziko kwenye chupa hili.

Katika eneo hili kuna chunga au msalani ambayo ime jengwa na tofali na chumba hiki ni ndogo sana na ime jengwa vizuri na ime pakwa rangi na katika eneo hili kuna shamba ambalo lipo kando hapa.

Hizi ni dawa ambazo zumeweza kuwekwa kwenye boksi , na dawa hizi zinasaidia sana , dawa hizi zimetolewa ndani, kuna tembe tatu ambavyo zinastahili kumezwa, na pia kwenye boksi hili kuna maandishi ambavyo vimeandikwa na kuelezea jinsi ya kutumia dawa hizi.

Mama huyu anafanya usafi katika shule moja na anafanya usafi ile ya kusafisha vile vyoo vya shule na mama huyo amebeba lile ndoo na lile kifagio mrefu ama brashi ya kusugua vile vyoo.

Katika eneo hili kuna kule mafuriko ambao imefurika sana na kulingana na hali hii inaonekana ya kwamba kumekuwa na mvua mkubwa sana ambapo imeleta mafuriko makubwa sana.

Hili ni lile lori kubwa sana, na lori hii inatumiwa kuchukua zile bidhaa ambavyo havistahili kuwa katika mji ili kwenda kuzitupa, mahali zinastahili kupelekwa.

Katika chumba hiki kuna mzee ambaye yuko ndani na mzee huyu kuna vile vijiti ambavyo anavikatakata huku chini na kwenye shingo lake kuna vitu ambavyo amevalia kama shanga kama vibuyu lakini sio vibuyu, mzee huyu anakata vijiti hapa ndani.

Katika mkebe hii ,kuna vitu vilivyo ndani na vitu hivi vinakaa peremende, na vitu hivi ni dawa ambazo vinasaidia mwili kukua na afya njema na pia kuna vitu ambavyo vinawekwa juu ya mkebe hii ambayo inaeleza jinsi ya kutumia vitu hivi.

Hapa ni zahanati ambapo wale watu ambao hawajiwezi au watu hawawezi kutembea wale wako na shida kwenye mwili yao wanaenda hapa ili wanaweza kfanyiwa mazoezi. Kuna mtoto mdogo ambaye anafanyiwa mazoezi na daktari na mama yake.

Kwenye meza hili, kuna zile dawa zimefungwa kwenye chupa ndogo, na dawa hizi unatumika kudungia wale watoto wadogo, ili kuwachanja kutoka na magonjwa ile hatari.

Hili ni shamba moja kubwa sana. Na katika shamba hili, kuna mimea aina tofauti tofauti ambazo zimepandwa kwenye shamba hili. Na kuna mkulima mmoja ambaye anafanya ule unyunyizi wa dawa kwenye mimea hizi.

Katika eneo hili, kuna moto mkubwa sana ambao umeteketeza manyumba na moto huu hatujui ni nini imesababisha lakini jumba vimeungua kwelikweli na vile bidhaa vilikuwa ndani vimeweza kushika moto.

Dawa hizi ambazo ziko kwenye chupa kadogo na kando yake kuna lile shindano yaani syringe na dawa hizi wameweka karatasi ambayo iko na maandishi na maandishi haya inaelezea jinsi ya kutumia dawa hizi.

Katika hosipitali huu kuna daktari ambaye yupo humu ndani na kuna mgonjwa ambaye anapatiwa chanjo kwenye mkono wake, daktari huyu anadunga mtu huyu hili kuweza kuzuia maradhi katika mwili wake na kuzuia ugonjwa mwingine.

Katika eneo hili kuna yale maji ambayo yamefulika na kumenyesha mvua mkubwa sana ambao imesababishwa mafuliko, mama huyu na mtoto wake wanatembea ndani ya maji wakitumia vile vijiti maji haya yanaweza kuwadhili eneo hii.

Kwenye chupa hili kuna dawa ambazo zimewekwa ndani na zimefungwa na kifuniko ,na dawa hizi ni zile ambazo zinasaidia mwili ama kukupatia nguvu katika mwili wako na pia unaongeza damu katika mwili wako.

Katika hospitali hii, ni ile hospitali ya kuangalia meno. Ama saa ile unaumwa na jino unaenda kwenye hospitali hiki. Na kuna ule daktari wa meno ambaye anang'olea watu meno, ama anaweza kukutengenezea meno. Kuna mgonjwa ambao ameketi kwenye kiti na mgonjwa huyu anaangaliliwa meno yake.

Hizi ni dawa ambavyo viko kwenye chupa, na kuna sindano na syringe ,na dawa hizi ni zile za kutibu malaria na kwenye dawa hizi kuna maandishi ambayo yameandikwa jinsi ya kutumia dawa hii na ya kiasi ya kudungia mgonjwa dawa hii.

Kuna chupa mbili hapa ya dawa, na kando yake kuna ingine ndani ya boxi na chupa hivi vimefunikwa vizuri sana, na dawa ambavyo viko ndani ni zile za kutibu labda (measles)ama virusi. NI dawa ya virusi na dawa hivi vinatumika kudungia mtu.

Kwenye meza hii kuna lile chupa ambalo linawekwa lile mafuta ndani na katika mafuta huu kuna maandishi ambayo yameandikwa jinsi ya kutumia mafuta huu kama uko na uchungu wowote unaupaka ili kuweza kutoa uchungu wowote.

Hapa kuna dawa ambavyo vimewekwa juu ya meza. Na dawa hizi kuna moja yenye iko ndani ya boksi na kuna ingine ambayo iko kwenye chupa. Lakini dawa hizi zinafanana na katika nje ya dawa hii kuna maandisha ambavyo wameandika na inaelezea jinsi ya kutumia dawa hizi.

Kuna ngamia ambayo imelala chini na kwenye mgongo wa ngamia hii kuna vitu ambavyo vimefungiwa na ngamia hii anaonekana kuwa amekufa kwa sababu amelala kuangalia juu na katika eneo hii kuna ukame mwingi sana kwa sababu huku kumekauka.

Daktari huyu ako kwenye chumba moja ambapo chumba hiki ikona vifaa ambavyo vinavyotumiwa na madaktari na daktari huyu anafanya usafi katika chumba hilo.

Kuna chupa tatu ambavyo vimewekwa hapa kwenye meza na chupa hivi kuna bidhaa ambavyo iko ndani na bidhaa hivi ni dawa kwa sababu katika chupa hizi kuna maandishi ambayo yameandikwa kwenye chupa na inaelezea bidhaa hizi jinsi ya kutumia na kiwango ya kupima ya kutumia.

Mama huyu ako katika ile chumba cha kujifunga na amelala kwenye kitanda, mama huyu amevaa zile vazi za hosipitali na mama huyu ametoka kujifungua, amebeba mtoto wake mchanga na anamuangalia mtoto huyu kwa furaha sana.

Kuna wamama ambao wameketi hapa na kuna mama mmoja ambaye amelala chini na kuna mama mzee pia ambaye anamsaidia hapa. Mama huyu ambaye amelala ni mjamzito na kuna muuguzi, mama muuguzi mwenye anamsaidia.

Katika chupa hili, kuna bidhaa ambavyo viko ndani na bidhaa hivi, kwa maandishi ambavyo yameandikwa hapa juu, ni dawa zile za kienyeji ya kukunywa. Na dawa hizi inatibu magonjwa mingi sana.

Kwenye msitu huu kuna miti ambavyo viko kando na kuna moto ambao umeteketeza msitu huu na moto huu ni mkubwa sana na moto huu umechoma miti mengine ambazo viko kando na zinaendelea kuteketeza msitu huu.

Daktari huyu anapatia chanjo mama huyu. Mama huyu ako hospitalini na amevaa barakoa pia daktari amevaa barakoa na kulingana na hali hii, mama huyu anapatiwa zile chanjo za korona ili kuweza kuzuia maradhi isiingie mwilini mwake.

Katika eneo hili kuna wamama ambao wamekaa kwenye kiti na kuna pia wamama ambao wameketi chini. Na wamama hao kila mmoja amejifunga leso na kuna yule daktari ambaye ako mbele yao. Daktari huyu ni mama pia na anawafunza hao wamama jinsi ya kujitunza na jinsi ya kukaa.

Hili ni soko ambapo kuna vijiti ama miti ambavyo vimewekwa kwa tafauti tafauti, na kuna mkebe ambavyo kuna vitu vimewekwa ndani, na kulingana na hali hii hizi ni ni zile miti miti shamba, yani dawa ya kienyeji, hizi miti zimetenganishwa na kila miti iko na kibuyu yake ambavyo wameeka bidhaa zake.

Hapa kuna madawa ambavyo viko kwenye chupa mbili, na pia kuna ile iko kwenye boksi, na madawa hizi zinafanana kwa sababu maandishi ambayo imeandikwa kwenye boksi , inafanana na maandishi ambayo imeadikwa kwenye chupa, dawa hizi zinafanana na zinatibu ugonjwa mmoja.

Katika eneo hili kuna mvua mkubwa sana ambayo umenyesha na imeweza kusababisha mafriko kwenye eneo hili. Kuna magari ambayo inapita juu ya maji na pia pikipiki inapita ndani ya maji. Mvua huu umeleta mafriko makubwa sana.

Hili ni lile posti la stima mkubwa sana na kwenye hili posti kuna mbao ambao umewekwa hapa na mbao hiki kuna maandishi ambayo yameandikwa na nambari ya simu na maandishi kuna mtu ambaye amesimama kando anayesoma maandishi haya.

Katika hosipitali huu kuna mama mmoja ambaye ameweza kujifungua mapacha na madaktari wanamsaidia kuvalisha watoto hao manguo, mama huyo ameketi kando ya kitanda akitazama wale watoto wake wale wawili.

Katika mtaa huu, kuna maduka mengi sana, na kuna watu wanao tembea, na katika lile kona moja la duka, kuna daktari ambaye anapatia watu chanjo, kwenye mtaa huu, na amebeba lile jisanduku lake la dawa.

Hili ni shule, na kuna watoto ambao wanachota maji kwenye tanki , na kuna mwalimu wao amesimama pale kando, watoto wale wako na vyupa mikononi mwao, na wanachota maji haya ili waweze kukunywa.

Hili ni chupa la dawa na kwenye dawa hizi kuna karatasi imewekwa kwenye chupa hili, ya kuelezea bidhaa hii inavyotumiwa.

Kuna chupa ambayo imewekwa juu ya meza na chupa hili iko na bidhaa ambavyo viko ndani na chupa hili juu yake kuna karatasi ambayo inaeleza bidhaa venye ziko ndani na kuna maandishi yameandikwa nini iko ndani na jinsi ya kutumia bidhaa hivyo.

Hili ni chupa moja nyeupe ambalo liko na bidhaa ambazo ziko ndani na kwenye chupa hili kuna maandishi ambayo yameandikwa na maandishi haya yanaelezea zile bidhaa ambazo ziko ndani ya hii chupa na jinsi wanavyotumia.

Kuna chupa ya madawa tatu hapa, na chupa hizi ziko na rangi tofautitofauti, lakini chupa zenyewe, dawa zenyewe ziko ndani, zinafanana, zinatibu ugonjwa sawa na katika chupa hizi, kuna karatasi imewekwa juu na inatoa maelezo zaidi kuhusu dawa zilizo ndani.

Kwenye meza hili kuna dawa ambayo iko kwenye chupa ndani na dawa hizi iko na maelezo jinsi ya kutumia katika mezani pia kuna zile karatasi ziko na maandishi inaelezea jinsi ya dawa hizi kutumiwa na dawa hizi imeandikwa ile siku ilitengenezwa na ile siku itaharibika.

Kwenye meza hili kuna dawa chupa tatu ambavyo vimefunikwa vizuri, na katika chupa ya kwanza, dawa hii wameweka karatasi juu ambayo inaelezea dawa gani imo ndani na jinsi ya kutumia na kando yake kuna syringe na sindano ile ya kutumia kudungia watu.

Kuna vyupa vinne hapa na vyupa hivi ni zile za dawa. Na kuna dawa ambavyo viko ndani na katika dawa hizi kila chupa iko na rangi yake lakini dawa ambavyo viko ndani vinatibu ugonjwa moja ama dawa hizi zinafanana bali tu wameiweka kwenye chupa tofauti.

Katika eneo hili kumekuwa na mvua mkubwa sana na maji yametapakaa kila mahali, kumekuwa na mfuriko mkubwa sana. Maji haya ni mengi sana na yanaweza kusababisha hata magonjwa na watu ambao wako hapa wanapita ndani ya maji pia magari zinapita kwenye maji ndani.

Katika eneo hili kumekuwa na mvua kubwa, n amvua huu umeweza kuathiri eneo hili kumekuwa na mafuriko makubwa sana, watu huku chini wanatembea ndani ya maji na maji haya yameweza kuharibu vitu vingi.

Katika eneo hili kuna daktari mmoja amebeba lile sanduku lake la dawa na amevaa lile butimaji na kunaonekana ya kwamba kwenye eneo hili kumekua na mvua mkubwa kwa sababu mahali hapa kumefurika sana. Kuna mafuriko mengi, maji yamejaa kila mahali.

Hapa kuna kitambaa kikubwa sana ambao umefungwa kando ya barabara na kitambaa hiki kuna maandishi ambavyo vimeandikwa na kuna mtu mmoja mzee ambaye anasimama kando akisoma kile kilichoandikwa kwenye kitambaa hiki.

Kwenye chumba hiki kuna daktari ambaye ameketi na pia kuna mama ambaye ameketi ako na mtoto wake na daktari huyu anapatia mama huyu maelezo jinsi ya kulinda mtoto wake na kuna vikaratasi ambavyo viko juu ya meza na mama huyu anataka ajaziwe hizo makaratasi na daktari anamweleza namna ya kufanya.

Hili ni duka moja mkubwa sana na kwenye duka hili kuna bidhaa vinauzwa ndani. Kuna bidhaa ambavyo vimewekwa kwenye chupa na zimepangwa mahali pamoja. Kila chupa na rangi yake imepangwa kwenye lile nafasi yake. Na pia kuna bidhaa tena zenye ziko kwenye ule mkebe mkubwa.

Hili ni boksi la dawa, na kwenye boksi hili kuna maandishi ambavyo vimeandikwa na madawa hizi, ni zile za kukinga malaria , dawa hizi ni zile tembe za kumeza, za kukinga malaria , dawa hizi zinasaidia sana.

Kwenye meza hii kuna bidhaa ambavyo vinawekwa katika machupa na kuna bidhaa hizi vimewekwa kuanzia ile chupa ndogo hadi chupa ambayo ni kubwa na bidhaa hizi natumai ni zile dawa za kienyeji.

Hili ni kampuni moja kubwa, ambavyo vinauza bidhaa, na kuna bidhaa ambavyo vimewekwa hapo kando, vimepangwa kuanzia juu hadi chini, na bidhaa hizi zimewekwa ndani ya zile makaratasi, na kuna mtu mmoja ambaye anainua bidhaa hizi ili jinsi inavyotumiwa, na jinsi inavyo tengenezwa.

Kuna chupa ya dawa hapa, na chupa hili imefunikwa vizuri sana, na natumai vitu viko ndani ni dawa ile ya maji, na katika nje ya chupa hili kuna mchoro ambao umechorwa, wa viungo vya mtu, na ikawekwa jina na jinsi ya kutumia dawa hizi.

Katika eneo hili kuna msitu mkubwa sana na msitu huu kuna miti na kuna vile nyasi ambavyo vimekakuka , na kwenye msitu huu kuna moto ambao umewaka mkubwa sana. Msitu huu umeweza kuteketea na kuna watu wawili wale wazima moto ambao wanajaribu kuuzima huu moto.

Kuna vyumba vidogo vidogo hapa ambavyo vimewekwa kwenye meza. Na vyumba hivi, kuna bidhaa ambavyo viko ndani. Na bidhaa hizi zinakaa kama unga hivi. Lakini liko na lile rangi ya uchafu. Na vifaa hivi vinatumiwa kwa hali tofauti tofauti.

Lile ni lile chungu ambalo waganga wanatumia na chungu hilo kuna moshi ambavyo unatoka ndani na kuna viungo vingine ambavyo viko kando na katika chungu hizo kuna shanga ambazo zimewekwa katikati na kuna vitambaa vyekundu.